Hpa kuna kina dada wawili. Kina dada hao wamefunika kichwa chao kutumia kitambaa, wanaonekana kama hao ni waisilamu. Pia naweza kusema mmoja wao ni muuguzi na mwingine ni mama aliyeleta mtoto wake hospitalini. Muuguzi ako akimpiga sindano huyo mtoto mdogo.

Huku ni hospitalini na ni sehemu ya wagonjwa wa hali mahututi. Kuna watu watatu, mmoja ambaye ni dhahiri kwamba ni mgonjwa ambaye anahudumiwa katika sehemu hii ya wagonjwa.

Hapa naweza kuona wamama wawili na mtoto mmoja. Mama mmoja ni muuguzi. Pia naweza kusema, hapa ni sehemu iliyo kauka sana. Huenda ni kule Borana au Samburu. Pia vazi la mama mmoja linaonyesha kuwa ni mavazi ya kitamaduni.

Hapa ni hospitalini. Kuna watu mbalimbali wanaoonekana, wengi wao wakiwa ni wauguzi au wahudumu wa afya. Kuna mwingine ambaye amembeba mtoto na mtoto huyo anapewa dawa ambazo ni za chanjo.

Huku tunaweza kuona watu mbali mbali ambao wanachukua picha au video katika simu zao. Vile vile kuna majumba ya ghorofa. Moja ya majumba haya yameweza kuanguka, dhahiri kwamba huenda hayakujengwa vizuri.

Huku huenda ni hospitalini kwani tunaweza kumuona mtu ambaye amevaa barakoa huku akidungwa sindano na muuguzi. Huenda anachanjwa dhidi ya ugonjwa ambao ni Corona uliozuka mwaka wa 2019.

Hapa kuna mafuriko, inaweza kuona manyumba karibu yasombwe na maji, wakati wa mvua mingi, nyanda za chini huadhirika na mvua, kwa maana mvua hunyesha kwenye milima alafu maji yanatiririka kwenye nyanda za chini, hapo sasa, manyumba, miti na hata watu wanasombwa na maji.

Hapa ni nyumbani kwa mtu tunaweza kumuona mwanamke ambaye ni dhahiri kwamba huenda ni muuguzi aliyekuja kumtembelea mama huyu nyumbani ili aweze kujua afya ya mtoto.

Hapa ni hospitalini tuwezakuwaona watu mbalimbali miongoni mwao ni wauguzivile vile kuna mwanamke ambaye ana mtoto na Kuna mwana anayepewa dawa za chanjo.

Hapa ni hospitalini na ni sehemu ya mahabara ya hospitalini, kuna watu wawili na ni dhairi kwamba wanajaribu kutumia maikroskopu hili waweze kupima vitu mbali mbali.

Hapa ni hospitalini kuna mtu ambaye amelala huku amefungua kinywa chake na mwingine ambaye ni dhahiri kwamba ni daktari wa meno, anaangalia kwenye kinywa cha huyo mgonjwa huenda anataka kumg'olea jino.

Huku ni jangwani. Tunaweza kumuona ngamia ambaye amelala. Ni dhahiri kwamba amekufa. Huenda ngamia huyu amekufa kwa sababu ya ukosefu wa chakula au hata ukosefu wa maji.

Hapa kuna machupa yaliyo na madawa ya kudunga sindano. Machupa hayo yamesanywa pamoja huenda ni madawa ambayo yameharibika na yamesanywa hapa pamoja ili yaweze kuchomwa yasiweze kutumika tena.

Hapa ni hospitalini tunaweza kuwaona watu wawili mmoja ambaye ameketi huku amefungua kinywa chake, mwengine ni dhahiri kuwa ni daktari wa meno, kwani anajaribu kumtolea jino mtu huyu.

Huku ni hospitalini kwa vile tunaweza kuona dawa ambazo ni za chanjo, ya suruwa, matumbwitumbwi na rubella, dawa hizi ni muhimu kwa vile huzuia magonjwa haya yasiweze kumshika mtu.

Hapa ni duka la kuuza maji, kwani tunaweza kuwaona watu mbali mbali wanaopanga laini. Wao wana vibuyu watakao tumia katika kuchota maji na kubebea maji hayo.

Huku kuna wanawake mbalimbali miongoni mwao wanoonekana kwamba ni wajawazito moja wao amelala chini huku akimshika tumbo na yule ambaye anaonekana kuwa huenda ni mkunga.

Hapa kuna mikoba ya sodo. Sodo hutumika na wanawake na wasichana kujisitiri wakati wa edhi zao za mwezi. Ni mzuri sana kila mwanadada ama msichana aweze kupata sodo ili aweze kuishi vizuri.

Naweza kuona muuguzi wa kike. Amevaa barakoa na ako na sindano mkononi. Anatia dawa kwa sindano kwa utaratibu. Nyuma yake, kuna watu wengi. Huenda kuna mgonjwa anataka kumpiga sindano.

Hapa ni hospitalini kwani tunaweza kuona sindano pamoja na chupa ya dawa ya surua, matumbwitumwi na rubella, dawa hizi ni muhimu sana kwa sababu husaidia kwa kuwachanja watoto.

Apa ni hospitalini. Tunaweza kuona akina dada wawili. Mmoja ni muuguzi na mwingine ni mama aliyeleta mwanawe hospitalini. Wamama wote wamevaa barakwa. Huenda huyu mtoto ni mgonjwa ama ameletwa kuchanjwa kwenye hospitali.

Hapa kuna mtu mwanaume, mwanaume huyu amevaa sare za kazi, amevaa ovaroli, amevaa glavu, amevaa kitu cha kukinga uso wake pia amevaa viatu vya kukinga mguu na pia kofia. Anaonekana yuko kazini kupiga dawa, ingawaje ako nje na moshi la dawa limejaa kila mahali, ata limeweza kufunika mti.

Hapa ni hospitalini na sehemu ya mahabarani kwani tunaweza kuwaona watu wawili thahiri kwamba, ni wa hudumu wa afya wanaofanya kazi katika sehemu hii kwa vile wanatumia mikrokopi.

Hapa kuna dawa aina mbalimbali , pia ni ya rangi mbalimbali . Kuna dawa ya rangi ya manjano , kijani kibichi uthurungi na zinginezo . Pia dawa hizi zimepakiwa kwa machupa ma makaratasi . Naeza kusema hili ni duka la dawa ama ni hospitali.

Huku ni dhahiri kwamba ni hospitalini tunaweza kuona wanawake wawili, moja aliyebeba mtoto na mwingine ambaye anapanga shuka za kumfunikia mtoto. Yule aliyebeba mtoto ni dhahiri kwamba amekuja kujifungua hospitalini.

Hapa ni jangwani. Tunaona kwamba ardhi imekauka sana. Kuna wanawake waonekana wana mitungi kichwani, dhahiri kwamba wametoka kuteka maji, huenda wanaenda sehemu mbali sana ili waweze kupata maji.

Hapa Kuna watu wawili, mmoja wao ni mwanamke. Mwanamke huyu ameketi na anahudumiwa na muuguzi. Muuguzi huyu ako na sindano mkononi mwake. Namuona anampiga sindano huyu mama.

Huku ni hospitalini na ni sehemu ya kuangalia meno tunaweza kuona watu watatu mmoja ambaye amelala huku amefungua kinywa chake, wengine wawili ambao wanaonekana kwamba ni madaktari wa meno kwa vile wao ndio wanaomwangalia mgonjwa huyu kwenye kinywa.

Hapa ni hospitalini. Tunaweza kuwaona wanawake wawili, mmoja ambaye ameweza kumbeba mtoto, na mwingine ambaye ni dhahiri kwamba ndiye muuguzi, kwani anamdunga sindano mtoto huyo ambaye anaonekana kulia.

Huku kuna mkono wa mtu ambao umeshika dawa iliyowekwa sindano, ni dhahiri kwamba mtu huyu ni muuguzi anayetaka kumdunga mgonjwa sindano hii.

Hapa ni nje ya jengo fulani kuna mtu mwanaume anayevaa ovaroli la kijani kibichi ako kwenye sehemu ya kunawa mikono. Anatazama chombo cha kutia sabuni huenda kimeharibika na anataka kuitengeneza.

Hapa ni hospitalini Tunaeza kuona watu wawili. Mmoja ambaye amelala huku amefungua kinywa chake huenda amekuja hospitali maana anaumwa na meno, na yule mwingine ni daktari wa meno.

Hapa kuna watu ambao wamevaa nguo za rangi nyeupe, wengine wamebeba mitungi ya kupiga dawa mgongoni. Ni dhahiri hawa ni wahudumu wa afya ambao wanaenda sehemu fulani kupiga dawa, huenda kuna ugonjwa ambao umefika.

Hapa ni kliniki ya meno. Naweza kuona muuguzi au daktari na pia, naweza kuona mgonjwa. Muuguzi ni mwanamke. Amevaa sare za kazi kama: koti nyeupe, glavu na pia, barakoa na neti ya nywele. Mgonjwa amelala kitandani na pia amefungua mdomo wake, ili daktari aweze kumhudumia.

Hapa kuna watu wawili ambao wote wamevaa barakoa. Mmoja anaonekana kwamba ni muuguzi na mwingine ni mgonjwa aliyekuja hospitalini huenda kwa sababu ya kutaka kuchanjwa au huenda ni mgonjwa.

Huku huenda ni hospitalini kwani tunaweza kuona sindano pamoja na dawa za chanjo za surua, matumbwitumbwi rubela, ni vizuri dawa hizi zikuwepo hospitalini ili zisaidie katika kuwachanja watoto.

Hapa kuna watu wawili mwanamke na mwanamume , mwanamume yuko akiangalia sikio la huyu mwanamke , na pia ana chombo mkononi , huenda mwanamke huyu ako na shida la skio ama kitu kimeingia skioni, ndio maana ako akijaribu kutolewa.

Hapa ni hospitalini kwani tunaweza kumuona mwanamke ambaye amembeba mtoto mchanga. Huenda mwanamke huyu alikuja hospitalini ili aweze kujifungua mwana huyu.

Hapa hueda ni hospitalini kwa vile tunaweza kuona chupa za dawa ya chanjo ya surua, matumbwitumbwi na rubela. Ni muhimu dawa hizi zikuwepo ili ziweze kusaidia katika kuchanja watoto.

Huku huenda ni hospitalini kwa vile tunaweza kuona sindano pamoja na chupa ya dawa ya surua, matumbwitumbwi na rubela. Ni muhimu dawa hizi zikuwepo ili ziweze kusaidia katika kuwachanja watu.

Hili ni kliniki ya macho. Naeza kuona watu wawili, mwanaume na mwanamke. Mwanaume ni daktari wa macho na mwanamke ni mgonjwa wa macho. Daktari yuko akiangalia macho ya huyu mgonjwa, huenda anataka kulima miwani.

Hapa naweza kuona vitanda vingi mno. Vitanda hivi ni vya hospitali. Pia naeza kuona mwanamke mmoja amevaa sare za kazi, huenda ni muuguzi. Vitanda hivi havina watu, huenda vimetoka kuagizwa ama vimekuja kuoshwa.

Huku ni jangwani kwani tunaona kwamba kumekauka sana. Tunaweza kuona nyumba ya Manyatta pamoja na vibuyu. Miti katika sehemu hii yamekauka.

Hapa naona nzige wengi sana. Pia naweza kuona mtu mwanaume ako shambani. Ni kama nzige wamevamia kwenye shamba lake na anajaribu kuzifukuza au kuzinasa. Nzige huwa wadudu waharibifu sana.

Hapa huenda ni baharini ama mtoni na kuna mtu ambaye anaama kwani tunaweza kuona godoro pamoja na vitu mbalimbali . Yeye anatumia meli katika huhamishaji wake.

Hapa ni hospitalini kwani tunaona mwanamke ambaye amembeba mtoto dhahiri kwamba alikuwa amekuja kujifungua katika hospitali hii mtoto huyu.

Hapa kuna watu, wanaume kwa wanawake, pia ninaweza kuona mtu mwanaume anadungwa sindano na amevaa barakoa, huenda kuna ugonjwa umezuka mahali huku na watu wanachanjwa ili waeze kuepukana na hio ugonjwa.

Hapa naeza kuona mwanadada mmoja, anateka maji. Maji hayo yanatoka kwenye bomb la maji, na bomba hili lina uvuli, kumaanisha watu wanaoruhusiwa kuteka maji ndio wanaeza teka maji haya pekee yao.

Huku ni hospitalini tunaweza kuwaona watu watatu moja ambaye amelala huku amefungua kinywa chake wengine wawili ni dhahiri kwamba ni madaktari hasa wa meno kwani wanamuonea mgonjwa huyu meno.

Hapa naeza kuona watu wengi, baadhi yao ni madaktari, wengine ni wagonjwa. Pia, meza na viti vimepangwa kando kando na kila sehemu kuna daktari. Mgonjwa anaenda kumtembelea daktari anayetaka kumwona. Inaeza kuwa ni siku ya uhamasisho wa ugonjwa fulani.

Hapa kuna vitu vinavyotumika hospitalini. Chombo kimoja ni kile cha kusikia kifua kama mtu ni mgonjwa kifua, vingine ni dawa ya Polio na ingine ni sindano la kutumia kudunga wagonjwa. Huenda hapa ni hospitalini.

Hapa ni hospitalini, kuna mwanamke ambaye amembeba mtoto na mwingine ambaye ni dhahiri kwamba ni mwuguzi anampa mtoto huyu dawa za chanjo. Nafikiri kuwa ameletwa ili kujipatia dawa

Hapa ni hospitalini, tunaweza kuona watu watatu, mmoja mabaye amelala huku akionewa meno. Wengine ni dhahiri kwamba ni madaktari wa meno kwani ndio wanaotazama meno ya huyu mtu.

Huku tunaweza kuwaona watu mbalimbali, miongoni mwao wakiwa ni wauguzi na kuna yule ambaye anaonekana kudungwa ueda yeye ni mgonjwa ambaye amekuja hospitalini.

Hapa kuna janga la moto ambalo limetokea msituni. Tunaweza kuwaona watu wawili ambao ni dhahiri kwamba ni wazima moto. Moto hii inafaa kuzimwa kwa haraka ili isiweze kuteketeza misitu mzima.

Huku ni hospitalini, kuna watu watatu, mmoja ambaye amelala huku akifungua kinywa chake. Wawili ambao ni tahiri kwamba ni madaktari wa meno. Kwani huyu mgonjwa anaonewa meno au anang'olewa meno.

Hapa kuna wauguzi wawili, mwanaume na mwanamke. Pia naweza kuona mtu mmoja mwanaume ameketi jini. Ako akipimwa msisimko wake wa damu.

Huku ni hospitalini, kwani tunaweza kuona watu wawili, mmoja ambaye analala huku amefungua kinywa chake na mwingine ambaye ni dhahiri kwamba ni daktari wa meno kwa vile anamwonea mgonjwa jino au meno.

Hapa ni hosiptalini, tunaweza kuona watu wawili. Mmoja ambaye ni dhahiri kwamba ni mhudumu wa afya ambaye anajaribu kumfanyia zoezi mgonjwa aliye umia huenda kwa sababu ya ajali.

Huku ni hospitalini tunaweza kuwaona watu wawili moja ambaye amelala na uenda amefungua kinywa chake kwa sababu huyo mwingine anaonekana kwamba ni daktari wa meno kwa vile anajaribu kuangalia kinywa mtu ambaye ni mgonjwa.

Huku kuna wanawake wawili ambao wanachota maji uku wakiyamwanga nje. Ni dhairi kwamba mvua kubwa iliweza kunyesha katika sehemu hii ndio maana kuna mafuriko ya maji.

Hapa kuna wanawake wawili. Mwanamke wa kwanza amevaa glavu, miwani, na barakoa. Ana chombo mkononi kile cha kupakia rangi meno au kuoshea meno. Mwanamke wa pili amelala na amefungua mdomo wake ili ule mhudumu aweze kuona meno yake vizuri.

Hapa huenda ni hospitalini, tunaweza kuwaona watu mbali mbali, miongini mwao ni mwanamke ambaye amembeba mtoto na wengine huenda ni wauguzi. Kuna mmoja ambaye anaonekana kumdunga sindano mtoto huyo.

Hapa kuna watu wawili, mmoja ambaye amelala inaonekana kuwa ni mjamzito, huyo mwengine anashika tumbo lake huenda huyu ni mkunga anajaribu kuangalia kama mama huyu karibu anajifungua.

Hapa ni sehemu ya jalala, kwani tunaweza kuona takataka ambazo zimetapakaa, kuna watu ambao wanafanya usafi katika sehemu hii, ni vizuri tunadhifishe mazingira ili tusiweze kupatwa na magonjwa mbalimbali.

Huku ni hospitalini kuna watu mbali na wote wamevaa barakoa wawili wakionekana kwamba ni wauguzi kwa vile kuna mmoja ambaye anamdunga mgonjwa, huenda kuna ugonjwa kama vile Corona ambayo imezuka.

Hapa ni hospitalini na ni sehemu ya kujifungua watoto tunaweza kumuona mwanamke ambaye amembeba mtoto, mchanga dhahiri kwamba alikuwa amekuja huku kujifungua mtoto huyu.

Naona sehemu ambao umetengwa watu kuja kuchota maji. Hapa naona mitungi imepanga foleni inangoja uchotewe maji. Mtungi moja tayari inachota maji. Naona wamiliki wa mitungi hiyo wanapanga foleni pia hao wanangoja zamu yao ya kuchota hiyo maji.

Huku ni hosipitalini tunaweza kuona vitu mbalimbali, kama vile sindano, dawa za aina mbali mbali ambazo mwiongoni mwao ni ya homa ya manjano.

Huu ni msitu. Naeza kuona miti, pia naeza kusema naona moto mkubwa sanaa kwenye huu msitu. Kunaeza kuwa kumetokea na janga la moto. Sijaona zima moto yeyote ama watu ambao wamekuja kuzima moto huu. Janga la moto ni jangaa baya sanaa, kwa sababu huharibu mimea na huharibu misitu

Hapa tunaweza kuona vitu mbalimbali kama vile maji yaliyofurika, watu ambao wanatembea kwenye maji haya. Ni dhahiri kwamba kumetokea kwa mvua kubwa katika sehemu hii ndio maana unakuta kwamba kumekuwa na maji mengi.

Hapa ni hospitalini naweza kuona watu wawili, mtoto mvulana na muuguzi mwanamke. Mtoto huyu anaonekana ni kama ameketi kitandani. Ni kama anamgonja muuguzi aje amhudumie.

Huku ni hospitalini, tunaweza kuona watu mbalimbali miongoni mwao ni mwanamke aliyembeba mtoto, kuna muuguzi anayemdunga sindino mtoto huyu, huenda ameletwa ili aweze kujipatia chanjo.

Huku ni hospitalini, tunaweza kuwaona watu mbali mbali, miongoni mwao ni yule ambaye ameketi huku akifungua kinywa, anayemtazama kwenye kinywa ni daktari wa meno.

Hapa ni hospitali, au kliniki. Naweza kuona muuguzi amevaa sare za kazi, na pia naweza kuona mgonjwa, ambaye ameketi chini na amefungua mdomo wake. Huenda huyu ni muuguzi wa meno.

Hapa naona kipanda ya afta kwa maoni yangu ni siku ya chanjo watu wamevaa barakoa na muuguzi na mwenye amekuja kuhudumiwa hapa huenda ni wakati ule wa 'corona' ambapo watu walikuwa wanaenda kuchanjwa.

Huu ni mtaa wa majengo, naweza kuona manyumba ambayo hayakujengwa vizuri. Pia naweza kuona kuwa mafuriko yaliweza kusomba huu mtaa na watu wamehana.

Hapa naona barabara ukikumbwa na mafuriko. Barabara hio ikona magari ambayo yameegezwa, waendeshaji wa magari hayo wametoroka na wameenda kujificha. Pia naona watu kando kando ya barabara moja wao ako na mwavuli na mwingine hana mwavuli. Nikama wanatazama kilichokuwa kimetokezea kwenye hii barabara.

Kwenye picha kuna janga la moto ambalo limetokea, nyumba zinateketea, ni vizuri wazima moto wafike mapema ili waweze kuokoa baadhi ya vitu ambavyo havijachomeka.

Hapa ni hospitali tunaweza kuona wagonjwa kwenye wadi. Wamelazwa kitandani na pia kuna watu wamesimama ni kama ni wakati wa kutembelea wagonjwa. Tunaweza kuona kuwa wengine wao wanaongezwa maji huenda ni wadi ya wagonjwa mahututi. Mbele kabisa kuna mtu amejifunika uso na ako na majeraha ya miguu.

Hapa Kuna mtu . Naeza kuona mikono yake . Ni kama huyu mtu ameketi chini . Mbele yake Kuna vitu kadhaa vya kutisha .Kuna vitu kama eeeh madawa , Kuna kwa machupa, imepangwa mingi mingi . Hizi vitu ni kama , kama sio dawa, ni vitu Sha vya vishirikina

Naweza kuona choo za uma. Karibu na choo hizi naona mazingira yake ni mazuri sana. Maua yamepandwa vizuri pia nyasi yamekatwa vizuri. Choo za uma hutumika na watu wakati hawawezi kwenda makwao, kwenda kwa chooni. Choo za uma hua unalipiwa kati ya shilingi kumi na shilingi ishirini.

Hapa ni hospitali, naeza kuona wanawake wawili, mmoja ni muuguzi mwengine ni mgonjwa. Hapa hivi naweza kuona muuguzi akona madawa ambaye anamwelezea mgonjwa kuhusu madawa hayo. Pia naweza kusema kuwa muuguzi huyu akona tabasamu usoni kwake.

Hapa naona jangwa. Ishara ni kwamba vitu zimekauka ni mchanga tupu hakuna nyasi. Inaonekana sehemu hii hapajanyesha kwa muda mrefu, na pia sehemu hii ni kama watu hawako. Siwezi kuona manyumba ambao yamejengwa karibu karibu na hii sehemu.

Hapa naona mtu shambani. Mtu huyu amevaa sare za kazi. Amevaa viatu za kuzuia miguu yake, amevaa gloves za kuzuia mkono yake. Pia amevaa aproni ya kuzuia mwili wote kuanzia kichwa. Pia amevaa miwani ya kuzuia macho. Huenda hii dawa anayotumia inaweza kudhuru afya ya mtu.

Naeza kuona mkono Wa mtu. Mkono huu umevalishwa Glavu ya kijana kibichi . Pia huu mkono umebeba dawa ya (yellow fever ) na pia kwanye hii vidole Kuna sindano. Naweza kusema hii mkono ni ya muuguzi Fulani ambaye anaenda kuhudumia mgojwa Fulani.

Hapa kuna watumishi wa afya wawili wamevaa aproni nyeupe neti ya uso nyeupe barakoa nyeupe. Pia naweza kuona wanafanya zoezi la kupiga dawa kwenye chumba hiki huenda kuna maambukizi ya virusi vimezuka na sasa wanapiga dawa ili kuua vizusi hayo.

Hapa naona watu wanne. Wanawake watatu na mwanaume mmoja. Mwanamke na mwanaume hao wananawa mkono yao. Pia naona kwenye foleni wanawake wawili wanangoja kunawa mikono yao. Pia naona kwenye nyuso zao, wamevaa barakoa. Ishara ni kwamba, ni ule wakati korona ilikuwa imefika nchini.

Hapa naona kundi ya madaktari watatu, madaktari hawa ni wapasuaji wako kwenye meza ya upasuaji. Kuna mgonjwa amelala anapasuliwa siwezi juwa ni sehemu gani anapasuliwa.

Hapa ni hospitalini kwani tunaweza kuona sindano pamoja na dawa ambazo ni za, Suruwa, Mabusha na Rubella. Huwenda dawa hizi zinataka alafu zidungiwe kwa mtoto.

Hapa naona mwanamke mmoja ako hospitalini .Hii ni wadi ya watoto ambao wametoka kuzaliwa. Naona akimwangalia mtoto mmoja ,huenda huyu ni mtoto wake. Mama huyu ni kama alizaa ivi majuzi na mtoto wake akapelekwa kwenye "nursery".Kwa sasa amemtembelea mtoto wake aweze kumwona.

Huku ni hospitalini, tunaweza kuona sindano pamoja na dawa mbali mbali, miongoni mwao ikiwa ni dawa ya chanjo ya surua mabusha na rubella. Inasaidia katika kuzuia ugonjwa huo katika watoto.

Huku tunaweza kumwona mtoto aliyesimama, vilevile kuna nyumba ya ghorofa na kuna hata ile ambayo imebomoka, huenda hawakukua wamejenga vizuri nyumba hiyo.

Huku ni hospitalini, kuna daktari watatu wanaoonekana na mtu ambaye amelala, ni dhahiri kwamba ndiye mgonjwa anayeshugulikiwa na daktari hawa watatu.

Naona sehemu ya barabara ambao umesombwa na mafuriko watu wamesimama kando kando ya hii barabara kuitazama kwa sasa kupitia hii barabara itakuwa ni mgumu sana serikalii inatakikana kuingilia kati na kuunda barabara ingine.

Hapa ni hospitalini, naweza kuona mama amebeba mtoto. Pia naweza kuona muuguzi . Muuguzi akona sindano mkononi. Naona anataka kumdunga huyu mtoto ambaye amebebwa mkononi wa huyu mama.

Naona watu waliokumbwa na janga la mafuriko. Watu wao wako kwenye nyumba ya kiutamaduni ya Wamaasai. Naona wanajaribu kutoa vitu kwenye nyumba wapeleke kuziamisha kwingine. Kwa maoni yangu, hao watu wangeacha hizi vitu na watorokee waweze kuokoa maisha yao kwa maana maji mengi zaidi yameza terereka ya wabebe.

Naweza kuona mitishamba aina tofauti tofauti, mamiti na kuna tena mizizi, pia naweza kuona dawa zingine kwenye mkebe. Hapa huenda ni mahali pa kazi pa muuguzi wa mitishamba

Naweza kuona mkoba wa dawa ya Stamaril. Dawa hii imeandikwa ni dawa ya yellow fever . Pia, kwenye mkoba huu uko na maandishi ya kufuatia wakati wa kumeza dawa hii.

Hapa ni hosipitali, ni sehemu ya watoto wachanga. Ambao wametoka kuzaliwa. Unaweza kuona wauguzi ambao wametembelea hawa watoto. Ni kama wamekuja kuwapima na kuangalia afya yao.

Hapa naona mtu ameshika kalamu . Anapaka mwenzake rangi mkono. Sana sana hii kazi kama hii ufanyika wakati Wa kupiga kura . Baadha ya kupiga kura mtu huwekwa rangi kwenye kidole alafu ndo hasiweze kurudia Tena kupiga kura.

Kwenye picha kuna mbuzi na watu mbali mbali miogoni wao wanatembea kwenye maji ambayo ni dhahiri kwamba ni ya mafuriko uenda kulikuwa na mvua kumbwa ambayo ilinyesha katika sehemu hii.

Hili ni shamba kubwa, shamba hili limepandwa mimea mingi na pia shambani naeza kuona mtu mwanaume ako anafanya kazi ya kupiga dawa mimea. Huyu mtu amevaa sare za kazi ingawaje naweza kuona moshi mingi kutoka kwa hii dawa, hii dawa inaweza kumdhuru.

Huku ni hospitalini, kuna mtu ambaye ameketi huku amevaa barakoa na mwingine akimdunga ambaye ni dhahiri kwamba yeye ndiye daktari au muuguzi . Huenda kuna ugonjwa ambao umezuka.

Hili ni shamba . Shamba hili linaonekana ni la miwa. Limepandwa kwanye laini laini , pia katikati ya hizo malaini, Kuna viazi vitamu vimepandwa kwa laini . Tunaweza kuona mtu mwanaume ambaye amebeba dawa . Anapiga dawa kwa hizi mimea Ile kuua wadudu .

Naweza kuona mwanadada amesimama akitazama. Amevaa barakoa na glavu pia amebeba mabarakoa na maglavu huenda anaenda kupea watu hizo mabarakoa na maglavu pia nyuma yake naeza kuona watu wanapitapita huenda wanafanya mashuguli zao za siku.

Huku ni hospitalini na ni sehemu ya kitengo cha watoto hospitalini kwani tunaona wauguzi wawili ambao wanawashughulikia watoto walio katika sehemu hii.

Hapa naona wauguzi wengi. Wamekaa kwenye meza tafauti tafauti. Na pia naona Mama Fulani amebeba mtoto na ameketi chini. Kuna muuguzi ambaye anashugulikia huyu mtoto wake. Anampa chanjo . Kumaanisha leo Kuna kampeni Fulani ya watoto kuchajwa Hawa wauguzi wameenda katika Kwenye Fulani au mtaa Fulani.

Hili ni shamba la nyanya. Nyanya yamepandwa kwenye laini laini, pia naeza kuona shambani kuna mkulima, yeye ako akinyunyuzia dawa kwenye nyanya hizi. Nyanya hunyunyuziwa dawa ili kuua madudu ambao yanaweza kuathiri nyanya haya.

sehemu hii ni barabara na ni dhahiri kwamba kumetokea kwa mvua kubwa mno ndio maana kuna mafuriko ya maji barabarani magari yanapita ni kanakwamba kuna mtoni hapo.

Tunaweza Kuona mikoba Saba ya dawa . Kwa ndani ya hii mkoba Kuna mingi sana . Pia kwa maoni yangu naweza kusema kuwa hapa ni duka la dawa ambapo panauzwa dawa aina yoyote unataka.

Hapa ni hospitali. Naweza kuona mwuguzi pia kuna mtoto mchanga ambaye ametoka kuzaliwa. Mtoto huyu huenda alizaliwa na kilo chache ndio maana amewekwa kwenye nasari. Mwuguzi huyu ako akimpima huyu mwana kifuani mwake.

Hapa kuna muuguzi wa afya, amevaa sare za kazi na amevaa baji ya kazi. Hapa ni kama ako ofisini, ambapo panawekwa madawa. Naona ameshika boksi la dawa ambayo anataka kutupa anga. Pia naona hakuna watu wengine. Kumaanisha hapa ni ofisi ndani.

Hapa kuna wanawake wawili, mmoja wao amebeba mtoto mdogo. Hao wanawake wameketi na ni kama wanajadiliana maneno, mmoja wao ni kama ni mfanyikazi wa ofisi fulani kwa sababu amevaa baji la kazi, hapa ni kama mmoja wao amekuja kupewa mawaidha ya kiafya.

Hizi ni madawa za miti shamba, madawa hayo ni ya kukunywa, ya kulamba na ya kujipaka, naona yamepakiwa kwenye machupa na mikebe. Kwa maoni yangu huwa sipendelei watu kutumia dawa za miti shamba kwasababu hayajafanyiwa utafiti kamili, na hayajapata kipimo kamali la utumizi.

Naona mti mkubwa ambao umekumbwa na mkasa wa mafuriko. Kuna magari mingi sana. Yamesombwa na mafuriko hayo . Magari tena mengine yamefunikwa na maji . Pia naona manyumba. Pia karibu yanasombwa na maji . Huenda ulinyesha mvua mkubwa sana katika huu nchi.

Hili ni kliniki. Kwenye kliniki hii kuna mwanadada ambaye hupokea wagonjwa na kuwaelekeza mahali panapofaa, pia naeza kuona picha kuonesha kuwa hili kliniki pia inahudumia wagonjwa wa meno. Na tena, naweza kusema kliniki hii unaeza kulipa kutumia simu.

Hapa ni hospitali . Tunaweza Kuona wauguzi watatu . Mmoja akiwa mwanamke . Pia naweza Kuona wamemama wameketi kwenye laini. Wanangoja kuhudumia . Wa Kwanza kabisa amebeba mtoto . Mtoto huyu Ako akichajwa . Naona Daktari ama muuguzi mwanaume anataka kumdunga mwana Wa huyo mama.

Hapa kuna muhudumu wa afya amevaa koti ya kazi nyeupe na ako na barakoa pia nawezaona amevaa miwani mkononi mwake anatayarisha dawa kwenye shindano naona anatayarisha kwa mwangalifu mno huenda anataka kudunga mgonjwa, pia kuna watu wengi kando kando yake uenda ni hosipitalini.

Naweza Kuona vibuyu ya rangi ya manjano. Yapepagwapangwa na pia yamefungwafungwa na makamba na vitu kama nyasi . Pia kando naweza Kuona nguo nyekundu na nyeupe . Kwa maoni yangu nikama hapa ni pahali pa kufanya ushirikina . Mahali hapa panatisha sana.

Huu ni mkoba wa dawa ya ( altromaisis ) .Mkoba huu unabeba dawa au tembe tatu . Pia naweza kuelezea kuwa kila tembe una uzito Wa miligramu mia Tano. Mtu anaweza kumeza tembe moja safari moja ambayo huko na uzito wa miligramu mia tano.

Hapa ni hospitali. Tunaweza Kuona muuguzi ambaye ni Mwanamke. Huyu muuguzi amevaa sare za kazi . Naweza Kuona pia huyu muuguzi anatayarisha dawa kupitia kwa shindano , ambayo anataka kudunga magojwa. Shindano Huwa unatisha sana.

Hapa naona mwanamke ambaye amekuja hospitalini. Huyu mwanamke ako akiangaliliwa na muuguzi sikio lake. Huenda ako na ugonjwa wa sikio. Pia naweza kusema huyu mwanamke amengara sana ameshukwa nywele mzuri sana.

Huku ni hispitalini. Kuna watu wawili waliovaa barakoa. Mmoja ni mama aliye mbele ya mtoto na mwengine ni muuguzi anayemdunga mtoto huyo. Huenda ameletwa ili aweze kujipatia chanjo.

Hili ni nchi kame. Naeza kuona wafugaji wawili wanaume wamesimama kwenye inchi kavu. Hapa pia naweza kuona ng'ombe ambaYe tayari amekufa, huenda amekufa kwa makali ya njaa.

Naweza Kuona watu wameketi . Ni watu Wanaume kwa wanawake. Pia wagojwa na wauguzi. Mbele kabisa naweza Kuona muuguzi ambaye anaangalia sikio la mgojwa . Kwa maoni yangu Kuna kampeni ya kuwaongelesha watu kuhusu usafi au ulinzi Wa masikio.

Naweza kuona mama ameketi na amebeba mwanawe mdogo, mbele yake amesimama muuguzi ambaye ni mwanamke, naweza kuona ni kama anepea mtoto chanjo kwenye mdomo, kuonekana hapa ni hospitali ambapo watu wanaleta watoto wao kuchanjwa.

Huku kuna vitu mbalimbali. Ni ishara kwamba ni ya ushirikina. Kwani tunaweza kuona mayai pamoja na nazi. Huenda ni mahali ambapo mganga anafanyia kazi yake.

Huu ni mkoba ambao umebeba dawa aina ya (atomizing) . Kwa mfano hii tembe hutumika kumeza wakati mtu ana mafua au anaumwa na kofua . Naweza Kuona hii mkoba imebeba tembe sita ambazo zinatumika kwa magojwa kumeza.

Kwenye picha kuna watu wawili, mmoja ambaye anaonekana kuwa ndiye muuguzi ama daktari na mwingine ni mgonjwa kwani mgonjwa anadungwa sindano na daktari.

Hapa naweza kuona fundi wa kushona nguo. Fundi huyu ana karakana kizuri sana. Anaweza kushona nguo mingi kwa wakati mmoja kwa maana ako na mashine mzuri sana ya kushona nguo. Kwa sasa naona anashona nguo fulani.

Naweza kuona watu wengi sana. Watu hao wamesimama kwenye nyumba iliyoporomoka. Pia naweza kuona waokoaji wamefika kwenye sehemu hii. Huenda chumba liliporomoka kutokana na kutojengwa vizuri au kutokana na mvua mingi.

Hapa kuna madaktari wapasuaji. Wako kwenye meza ya upasuaji . Naweza kuona mgonjwa wao ni kama ni mtoto mchanga, pia naweza kusema wamevaa nguo rasmi ya kazi na kufunika kichwa na kuvaa barakoa ili wasiweze kuambukiza mgonjwa ugonjwa yoyote au wasiweze kuambukizwa ugonjwa yoyote.

Hili ni duka la dawa. Madawa yamepangwa vizuri na pia kuna muhudumu wa duka ili. Naona ameshika dawa fulani na ametazama mbele. Ni kama anamuonyesha mgonjwa ama mtu anayetaka kununua dawa hayo hiyo dawa yenyewe.

Hapa ni hospitali au ni kliniki. Naweza kuwaona wamama wawili, mmoja ni muuguzi, mwingine ni mama ameshika mtoto. Mtoto huyu ako akidungwa shindano. Huenda ni siku ya kuchanja watoto. Pia kandokando naweza kuona watu ambao hawaonekani vizuri wamevaa nguo ni kama ni wauguzi wengine.

Naona mikono ya watu wawili. Mikono ya kwanza ni ya muuguzi, kwa maana amevaa glavu na pia naweza kuona mwili wake uko na sare ya kazi. Mikono ya pili ni ya mgonjwa. Naona ako na majeraha mkononi mmoja na kwa ule mkono mwingine amemshika muuguzi ni kama ako na uchungu mwingi.

Hapa kuna watu wawili, mwanaume na mtoto msichana. Naweza kuona pia kuwa wamefunga barakoa. Pia wako sehemu ya kunawa mikono. Kwa wakati huo, huyu mwanaume anamwekea sabuni ya kunawa huyo msichana. Huenda ni wakati wa kunawa mikono.

Hapa naona mwanaume mmoja, mwanaume huyu ana kofia lenye manyoya ya kuku, pia ameinama na ni kama ameshika vitu kama miziz, kwa mtazamo wangu, huyu ni mtu daktari wa miti shamba ama ni mtu anashiriki ushirikina.